Barabara hii ina gari jeupe iliyo na nambari ya usajili KDH tisa tisa sifuri J, kando ya barabara kuna mti yenye matawi ya rangi ya kijani, pia kuna ukuta wa rangi nyeupe na mlango wa chuma ya rangi ya samawati.

Sokoni humu mna bidhaa nyingi zinazouzwa kwa mfano hanchifu, nguo za mitumba, mahindi ya kuchoma, vitunguu, pilipili, viazi vitamu. Pia kuna mtu anayeonekana anaweza kuwa mnunuzi au muuzaji.